Huyu ni mama, aliyeketi juu ya kitanda na mtoto wake. Wamefunikwa na chandarua ya mbu ya rangi ya bluu. Chandarua hii husaidia kukinga, magonjwa kama vile malaria.

Huyu ni muuguzi aliyeshikilia sindano akipatia mama huyu aliyevaa kitenge na barakoa mdomoni sindano ya kinga ili kumsaidia mwilini mwake.

Hii ni huduma ya watu wazima, tunamuona daktari na muuguzi wake, wakidunga mtu sindano ili kumsaidia na maumivu, na pia ugonjwa anaougua mwilini mwake.

Hili ni kliniki la gari ambalo huweza kusonga kutoka sehemu moja mpaka ingine. Kliniki hii inajulikana kama "BEYOND ZERO", na huwa wanasaidia sana wagonjwa wengi, sanasana wamama wanaougua.

Kikundi hiki cha afya ya ujamii na upanuzi hujulikana kama Beyond Zero. Kikundi hiki husaidia watu wasiojiweza kwa sehemu mbalimbali.

Huyu ni msichana aliyeshikilia mswaki wake wa rangi ya nyeupe na buluu. Anaonekana akiweka mswaki huu dawa ya meno, ili kuweza kusugua meno yake.

Huyu ni daktari wa meno, aliyeshikilia, sanamu ya mdomo aina wa binadamu na pia mswaki, anapigisha meno hayo mswaki, ilikutuonyesha, kinga, ya meno, na jinsi unavyofaa, kupiga mswaki.

Huyo ni mtu ambaye alikuwa na kasoro kwenye jino lake lilikuwa limevunjika katikati, lakini likarekebishwa na daktari wa meno na sasa anatabasamu nzuri.

Huyu ni msichana, ambaye ameshikilia domo lake la juu na kidole chake, kana kwamba anatuonyesha ufizi wa meno. Meno yake ni meupe pepepe, na pia ana tabasamu, zuri.

Huyu ni daktari wa meno aliyeshikilia vifaa vyake mkononi. Vifaa hivi ni kama, kijiko cha meno, chuma cha uchunguzi na kioo cha meno. Hutumia vifaa hivi kutibu watu waliokua na shida ya meno.

Huu ni mdomo wa mtu, ambao, meno yake yamejaa mashimo. Meno haya yanahitaji kurekebishwa, na daktari wa meno, ilikuweza kumsaidia, meno yake, yarudi, sawa.

Hivi ni bidhaa mbalimbali ambavyo hutumika kwenye afya ya meno. Kuna kioo cha meno , mswaki, kijiko cha meno na pia mchongaji wa mpira. Vifaa hivi husaidia sana ili kuwekeza meno yetu au kuosha meno yetu yawe sawa.

Hiki ni kikundi cha afya ya meno, ambacho husaidia watu sanasana watoto , kuwa tengenezesha meno. Kauli mbiu ya kikundi hiki kinajulikana kama be proud of your mouth.

Hawa ni madaktari wa meno, ambao wanatibu mgonjwa meno yake. Madaktari hawa wamevaa barakoa mdomoni mwao na pia kinga mikononi mwao. Wanaangalia mdomoni mwa mgonjwa taratibu ili kujua shida ni gani.

Huyu ni daktari wa meno ambaye ameshikilia mdomo wa mtoto akijaribu kukagua meno ya mtoto huyu. Meno yake yako na mashimo, na pia ufizi wake uko na rangi nyeusi.

Hiki ni kitengo cha afya ya meno, mfano wa kwanza ni meno iliyojaa madoadoa na mfano wa pili ni meno iliyong'ara ambaye imeoshwa vizuri na daktari wa meno.

Huu ni mdomo wa mwanaume ambaye meno yake ni meupe pepepe na kweli yako na mpangilio mzuri. Mwanaume huyu pia, anatabasamu nzuri na pia ndevu mdomoni.

Huyu ni mama, ambaye ameshikiliwa bega kwa bega akisaidiwa kuvuka mto na wanaume wawili, wanaume hawa, ni wa kampuni inayojulikana kama Red Cross ambayo husaidia na majibu ya dharura na janga, pia kando, tunaona wapenzi watazamaji, ambao wanaangalia kwa mshangao.

Hawa ni watu wenye kikundi kinachojulikana kama Red Cross. Kikundi hiki husaidia watu wenye mashida mbalimbali. Hapa wanasaidia watu kuvuka kwenye mafuriko haya ya maji yaliyo sababishwa na mvua.

Kijana anayeosha mikono yake kwa maji safi na sabuni. Anamiminiwa maji haya na mwanamke mmoja ili aweze kuosha mikono yake.

Hili ni gari la kuzima moto. Gari hili ni la rangi ya nyekundu na nyeupe. Husaidia sana wananchi kwenye ajali ya misiba na moto.

Huyu ni mwanafunzi anayeosha mikono yake vizuri. Maji yameekwa kwenye tangi na pia kuna sabuni ya kusaidia kuosha mikono ili kuzuia magonjwa kama vile Cholera na Corona .

Huu ni mfano wa afya ya mazingira, ambao uko na vitu tofauti tofauti kama matunda, mboga, na hata nafaka. Kuna matunda kama, paipai, kiwi , machungwa, na mboga kama, brokoli, na lettuce .

Huu ni mfano wa mazingira ya afya. Mtoto aliyeshikiliwa na mamake, anaonekana akiosha mikono kwa utaratibu, akielekezwa na watu wa kampuni hii inayojulikana kama 'Detol' ,ya dawa ya kuua viini. Kampuni hii husaidia sana kwa magonjwa mbalimbali kama vile 'Corona' na' Cholera'.

Hii ni zahanati. Zahanati hii kazi yake huwa kuhifadhi madawa na pia kupatia mgonjwa rekodi zake na kuhakikisha kwamba mgonjwa amepata dawa sahihi alizoandikiwa na daktari.

Hiki ni kituo cha afya. Kituo hiki kuwa na wauguzi na madaktari mbali mbali, ili kusaidia na kuwezesha kutibu walio uguwa na wenye magonjwa yanayo wasumbuwa.

Hili ni bendeji la goti, bendeji hili, hutumika sanasana wakati goti limeumia. Bendeji hili husaidia kwa utulivu, na ulinzi, wakati goti linaendelea kupona.

Hii ni mashine ya shinikizo. Kwenye skrini ya mashine hii, inaonyesha kipimo cha kama shinikizo imepanda ama kushuka. Kando pia, ni bandi ya mkono ambayo hufungwa mkononi kusaidia kwa kipimo.

Hili ni tangazo la afya ya akili. Tangazo hili ni kuhusu mkazo na jinsi huadhiri afya. Litafanyika siku ya Alhamisi, Agosti tarehe kumi, saa kumi na mbili jioni, kwa mtandao wa Instagram .

hili ni tangazo la afya ya akili kutoka kwa wizara ya afya. Linaonyesha itakuwa tarehe 10.10.2024. Lengo ni watu kuongelelea afya ya akili.

Huyu ni daktari wa afya ya akili, ambaye ameshikilia faili na kalamu yake; akijaribu kuchunguza mgonjwa wake ambaye amejishikilia kichwa. Mgonjwa huyu anaonekana kuwa anaugua unyogovu.

Huyu ni mwanaume anayeonekana kuchanganyikiwa, amelalia meza yake huku akiekelea mikono yake kichwani. Juu ya meza yake kuna kompyuta ya kupakati na pia miwani.

Huu ni mwezi wa afya ya akili. Vitu tano ambavyo unafaa kujiambia ukiwa na unyongofu. Kitu cha kwanza hauko peke yako, uko na mtu kama unahitaji usaidizi. Kitu cha tatu, pole kwa yote unaoyapitia. Kitu cha nne, naweza kukusaidia vipi na kitu cha tano utafute tiba ya mazungumzo.

Hii ni dawa inayojulikana kama Profen Ibuprofen Suspension. Dawa hii husaidia kwa maumivu ya mwili, homa na joto mwilini na pia kuvimba.

Hii ni dawa inayojulikana kama Ibugesic . Dawa hii imechorwa mzee na mtoto kijana, na husaidia kwa maumivu ya shingo, kichwa, meno na maumivu ya misuli.

Hii ni dawa, inayojulikana kama Tylenol extra strength extra fort . Dawa hii iko kwenye mkebe mwekundu na pia husaidia kuondoa maumivu mwilini.

Dawa hii ni cha kitengo cha matibabu ya kisasa. Dawa hii husaidia kwa ngozi, mifupa, meno na pia huongeza mfumo wa kinga.

Hii ni dawa inayojulikana kama Ibuprofen tablets . Dawa hii iko na tembe ishirini na nne na pia husaidia kuondoa maumivu mwilini.

Hii ni dawa aina ya health aid vitamin E . Dawa hii ina tembe sitini, na husaidia kwa mfumo wa kinga, dalili ya kukoma hedhi, na pia utunzaji wa viini.

Hii ni dawa inayojulikana kama Betamol Parasitamol. Dawa hizi, zimewekwa kwenye mkebe mweupe na ndani ni tembe elfu moja. Dawa hizi husaidia kwa maumivu mwilini kama vile kuumwa na kichwa, mgongo na hata meno.

Huyu ni daktari anayedunga mgonjwa sindano; sindano ya kinga ya aina ya ugonjwa unaojulikana kama Covid . Ugonjwa huu husambazwa kwa mmoja kwenda mwingine. Kwa hivyo sindano hii hua ya muhimu sana kwa sababu hukinga mgonjwa na pia kusaidia kueneza ugonjwa huu.

Huyu ni mama aliyeshikilia mtoto wake. Kando yake ni daktari anayepima mtoto huyu, huku amevalia kinga mikononi make.

Huyu ni mtoto aliyetoka kuzaliwa ,akishughulikiwa na daktari huyu. Daktari huyu anaonekana kuwa anakata mtoto huyu kitovu ,pia ameshikilia dawa mkononi mwake.

Hawa ni wazazi na watoto wao waliopanga fuleni huku wauguzi wakivalia kinga mikononi wanapatia watoto hawa chanjo.

Hii ni aina ya chanjo ambayo hutumiwa na madaktari wa watoto. Chanjo hii husaidia mwili kujifunza jinsi ya kujikinga na magonjwa hatari kama vile polio.

Hawa ni wanawake wauguzi wawili. Mmoja ameshikilia mtoto, huku mwingine akipatia mtoto huyu chanjo ili kuweza kumsaidia asipate magonjwa mbalimbali, kama vile polio.

Huyu ni daktari ambaye amevaa kinga mkononi mwake, huku ameshikilia sindano akimdunga mwanamke huyu sindano ya kinga. Mwanamke huyu ametulia kwa utaratibu, na amevaa barakoa mdomoni mwake.

Huyu ni daktari anayesaidia mama huyu na mtoto wake. Mama huyu ameshikilia mtoto wake kifuani, na pia anaonekana mnyonge. Amevaa barakoa mdomoni.

Huyu ni mtu anayeosha mikono. Anaosha mikono kupitia mtungi wa maji ulioshikanishwa na mfereji. Uoshaji wa mkono husaidia sana na kutukinga kwa magonjwa mengi kama vile kolera na corona.

Hiki ni kituo cha kunawia mikono. Kwa kituo hiki, kuna sabuni na ndoo na mtungi unaotoa maji, ili kuweza kuosha mikono yako vizuri na kujikinga kutokana na ugonjwa wa Cholera ama Corona. Pia kando, kuna pipa la takataka.

Huyu ni mchezaji mpira ambaye kando yake tunaona mbira wake wa kucheza. Mchezaji huyu anakaa yuko kwa maumivu sana anaonekana ni kama yuko na jeraha la goti.

Huyu ni mkimbiaji wa olimpiki, mkimbiaji huyu ameshikilia paja lake kana kwamba ameumia. Usoni mwake unaonyesha kuwa ako na uchungu sana.

Huyu ni mchezaji mpira. Mchezaji huyu, amevalia nguo zake za rangi ya kijani kibichi, pia, anaonekana akiwa na uchungu sana kwa sababu mguu wake umepinda.

Huu ni mchezo wa ndondi ambao unaonyesha mwanaume huyu aliye wekelewa ngumi moto, moto na mpinzani wake ambaye amevaa glavu za ndondi za rangi ya bluu.

Hili ni shamba aina la kikaboni, shamba hili limepandwa vitu tofauti tofauti mojayapo ni matawi ya malenge, matawi haya huwa na umuhimu mwingi sana unaweza hata tumika kama dawa ya kienyeji, husaidia na kuongeza mfumo wa kinga kwa mwili na usagaji wa chakula.